Mkusanyiko wa pembejeo za aina mbalimbali kwenye eneo moja, kama vile mbolea kwa ajili ya ukuwaji wa mimea, pamoja na dawa za kutibu magonjwa ya mifugo.

Dawa maalumu iliyo katika mfumo wa maji inatumika na mifugo mbalimbali kwaajili ya kutibu magonjwa, ili kuhakikisha uimara wa afya yao na kuongeza uzalishaji.

Aina ya dawa iliyo katika mfumo wa unga pamoja na vidonge, vinatumika na mifugo mbalimbali kwaajili ya kutibu magonjwa na kuimarisha afya yao, kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Aina ya pembejeo inayotumika shambani, kwa ajili ya kuongeza virutubisho mbalimbali, kama vile madini chumvi, ili kusaidia kuongeza ubora wa mavuno.

Aina ya pembejeo iliyo katika mfumo wa dawa ya kidonge inapewa kwa mifugo mbali mbali kama vile ng'ombe pamoja na kuku na mbuzi ili kuboresha afya yao.

Dawa maalumu inayotolewa kwa njia ya matone, inatumika na mifugo mbalimbali ikiwemo paka na mbwa kwa ajili ya kutibu magonjwa na kuhakikisha uimara wa afya.

Kituo husika kinachojihusisha na biashara ya uuzaji wa pembejeo za aina mbalimbali kama vile, mbolea za ukuaji wa mimea, pamoja na dawa za kutibu magonjwa ya mifugo.

Chumba kikubwa chenye mkusanyiko wa pembejeo za aina mbalimbali, ikiwemo mbolea kwa ajili ya upandaji, husaidia mimea iweze kukua na dawa za kutibu magojwa ya mifugo.

Aina ya pembejeo inayoitwa mbolea, inatumika kuongeza virutubisho kwenye mimea wakati wa kupandia kwa lengo la kupata mavuno mengi ya ubora.

Dawa maalumu inayotolewa kwa mfumo wa vidonge inatumika na mifugo aina mbalimbali, kama vile; mbwa, kwa ajili ya kutibu magonjwa na kuimarisha mifupa.

Pembejeo za aina mbalimbali zilizokusanywa sehemu moja ndani ya chumba cha uhifadhi, zinatumika kusaidia ukuaji wa mimea pamoja na kutibu magonjwa ya mifugo.

Kituo cha biashara kinachojihusisha na kutoa huduma mbalimbali, za kuuza bidhaa za pembejeo, ikiwemo; mbolea kwa ajili ya ukuaji wa mimea na dawa za kutibu mifugo.

Dawa maalumu iliyo katika mfumo wa maji, inatumika na mifugo mbalimbali kama vile ng'ombe, kuku, mbuzi, kondoo, mbwa, paka na kadhalika, kwa ajili ya kuwaogeshea.

Eneo kubwa linalojihusisha na shughuli mbalimbali za kugawa pembejeo kwa wakulima, kama vile mbolea inayosaidia ukuaji wa mimea, pamoja na dawa za kutibu mifugo.

Dawa maalumu ipo kwa mfumo wa maji, inatolewa kwa njia ya matone kwenye mifugo mbalimbali kama vile: mbwa, paka, ng'ombe, mbuzi na kadhalika.

Viazi vitamu vilivyokomaa vimevunwa kwa wingi kutoka shambani na kukusanywa eneo moja, ndani ya vyombo vya plastiki, ili kwenda kuuzwa na kupata faida.

Zao la biashara linalofahamika kwa jina la kahawa, limepandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili kupata mavuno mengi kwaajili ya kuuza.

Mahindi yaliyokomaa yamevunwa kwa wingi kutoka shambani na wakulima, kisha kukusanywa eneo moja na kuwekwa kwenye mifuko ya plastiki, kwa ajili ya matumizi ya kibiashara.

Kilimo cha zao la chakula linaloitwa nyanya, kilichopandwa kwenye udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa lengo la kuzalisha mavuno mengi ya ubora ili kuweza kuuza.

Kahawa zilizokomaa na kustawi vizuri, zimepandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, kwa lengo la kuongeza uzalishaji kwa matumizi ya kibiashara.

Ndizi nyingi zilizokomaa na kustawi vizuri, zimevunwa kutoka shambani na kukusanywa eneo moja, kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile kuuza, ili kupata faida.

Kilimo cha mazao mbalimbali ya matunda kama vile mananasi, yaliyopandwa kustawi na kukomaa vizuri kwenye shamba la udongo wa rutuba na mbolea ya kutosha ili kupata mavuno ya ubora kwa ajili ya kuuza.

Nyanya zilizokomaa zimevunwa kutoka shambani na kuwekwa ndani ya vyombo vya plastiki kwa lengo la kuuzwa, ili kupata faida badala ya kutumika moja kwa moja kama chakula nyumbani.

Viazi vya mviringo vimevunwa kutoka shambani na mkulima kwaajili ya matumizi mbalimbali ,kama vile kuuza ili kuweza kupata faida kubwa .

Mahindi yaliyostawi na kukomaa vizuri, yamepandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha ndani yake ili yaweze kuuzwa na wakulima kwa ajili ya kupata faida.

Mahindi mengi yaliyokomaa yamevunwa kutoka shambani na mkulima, na kukusanywa eneo moja kwa ajili ya kupakiwa na kusafirishiwa kwenda sehemu tofauti, ili yaweze kuuzwa.

Kahawa zilizokomaa zimepandwa na kusitawi kwenye mazingira ya udongo wa rutuba, na maji mengi ya kutosha, ili kupata mavuno, kwa matumizi mbalimbali ya kibiashara.

Nyanya zilizokomaa zimepandwa na kustawi vizuri, kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, kisha kuvunwa msimu husika unapofika, kwa matumizi mbalimbali ya kibiashara.

Bustani ndogo yenye mazao mbalimbali ya chakula kama vile; figiri, chainizi na kabeji yaliyopandwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kibiashara ili yauzwe na kupata faida.

Zao la chakula linaloitwa kahawa, limevunwa kutoka shambani na mkulima, kisha kuwekwa ndani ya chombo cha plastiki, kwa ajili ya usafirishaji ili yaweze kuuzwa na kupata faida.

Mananasi mengi yaliyokomaa yamevunwa kwa wingi kutoka shambani, na kupelekwa eneo dogo kwaajili ya uchunguzi na ukaguzi, kwa matumizi ikiwemo uuzaji ili kupata faida.

Mazao mengi ya matunda yanayofahamika kwa jina la matango, yamelimwa kwa lengo la kuuzwa ili kupata faida badala ya kutumika moja kwa moja kama chakula nyumbani.

Viazi vya mviringo vilivyokomaa vilivyovunwa kutoka shambani, vimekusanywa eneo moja na kuwekwa ndani ya mifuko ya viroba na kufungwa vizuri, ili kuuzwa na kupata faida.

Mazao mbalimbali ya biashara, kama vile, hoho, zilizovunwa kwa wingi kutoka shambani na kukusanywa eneo moja, ndani ya mifuko plastiki ,kwaajili ya matumizi ya kibiashara.

Zao la tunda linaloitwa papai, lililolimwa na kupandwa kwenye udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, ili kupata mavuno ya ubora kwa ajili ya kuuza.

Viazi vingi vilivyo komaa vimevunwa kutoka shambani na kukusanywa eneo moja ndani ya magunia kwa ajili ya kusafirisha na kwenda kuuza ili kupata faida.

Kahawa zilizokomaa, zimevunwa kutoka shambani, na kukusanywa eneo moja kwa ajili ya uchambuzi na uchunguzi, kisha kuziuza ili kuweza kupata faida.

Mahidi mengi yaliyokomaa yamevunwa kutoka shambani na kuanikwa juani ili yakauke na kwenda kuuzwa sehemu nyingi, ikiwemo sokoni.

Wakulima wako shambani wanafanya kazi ya kuvuna viazi, vilivyopandwa kwenye udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, kwa lengo la kibiashara, ili kupata faida.

Kilimo kikubwa cha mazao mbalimmbali ya biashara kama vile nyanya, kilichopandwa na kustawi vizuri kwenye udongo wa rutuba na maji ya kutosha ndani yake, kwaajili ya kuuzwa.

Mazao mbalimbali ya chakula yaliyopandwa na kustawi vizuri kwenye udongo wa rutuba na maji ya kutosha ndani yake, kwa njia ya mfumo wa mistari ya matuta iliyo nyooka kwa lengo la kibiashara.

Mkulima amevuna zao la biashara linaloitwa kahawa na kuziweka eneo moja kwa ajili ya uchambuzi na uchunguzi ili kuweza kuuza na kupata faida.

Kilimo cha mazao ya chakula kinachoitwa ndizi kimepandwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na kustawi vizuri kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kuuza ili kupata faida .

Watu wanaojishughulisha na kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula wamevuna mihogo na kuikusanya sehemu moja na kuweka ndani ya mifuko mikubwa kwa ajili ya kuuza au chakula nyumbani .

Watu wanaojishughulisha na kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula, wamevuna viazi vitamu kwa wingi na kuviweka kwenye vyombo vya plastiki kwa matumizi mbalimbali ya kibiashara au chakula.

Mkulima amepanda zao la tunda linalofahamika kwa jina la mapapai, yaliyokomaa na kustawi vizuri kwenye shamba la udongo wa rutuba, na maji mengi yakutosha, kwa matumizi ya kibiashara au chakula.

Mkulima amepanda miche ya mazao mbalimbali ya chakula ndani ya eneo kubwa kwa kutumia vyombo vidogo vya plastiki vya udongo wa rutuba na maji ya kutosha ili kupata mavuno ya ubora.

Mtu anaejihusisha na shughulisha mbalimbali za kilimo cha mazao ya chakula, kama vile chainizi, figiri au kabeji, kinachopandwa kwenye udongo wa rutuba na maji ya kutosha .

Watu wanaojishughulisha na kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula, wapo ndani ya eneo la shamba wakijadiliana mbinu bora za kuzingatia wakati wa ukuaji mimea.

Wakulima wamepanda zao la tunda linalofahamika kwa jina la mapapai, kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha ili kupata mavuno mengi kwa ajili ya kuuza au chakula nyumbani.

Watu maalumu wanaojishughulisha na kazi mbalimbali za kilimo ya mazao ya chakula ikiwemo figiri, chainizi, kabichi, mchicha na kadhalika.

Mkulima amepanda mazao mbalimbali ya chakula kwenye eneo dogo, kwa njia ya vifuko vya plastiki vya rangi nyeusi, ili kupata mavuno mengi kwa matumizi, ikiwemo biashara au chakula.

Watu wanaojishughulisha na kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula, kama vile; maharage, njegere au mahindi, yanayopandwa kwenye udongo wa rutuba kwa matumizi tofauti.

Watu wanaojishughulisha na kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula ndani ya eneo kubwa kama vile figiri, chainizi, mchicha, kabeji, spinachi na kadhalika .

Kifaa kikubwa kinachotumia tekinolojia ya kisasa kinafahamika kwa jina maarufu la trekta, kinasaidia shughuli mbalimbali za kilimo kama vile kuandaa shamba.

Kifaa kikubwa kinachofahamika kwa jina la trekta kinasaidia kazi mbalimbali za kilimo kama vile kuandaa shamba, kukata nyasi, kumwagilia, na kadhalika.

Kifaa kikubwa kinachotumika kwaajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo kama vile kuandaa shamba, kupanda, kuvuna au kumwagilia kwa lengo la kupunguza nguvu kazi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kwa njia ya mashine husika inayofahamika kwa jina la trekta, inasaidia shughuli mbalimbali za shambani ikiwemo kukata nyasi.

Kifaa maalumu kinachotumia mfumo na tekinolojia ya kisasa, kwa lengo la kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda. Kinatumika shambani ili kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula ndani ya eneo dogo kwa kutumia tekinolojia, mbolea, pamoja na mashine husikaa ili kuongeza uzalishaji.

Kifaa maalumu kinachotumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo, kama vile kumwagilia shambani, ili kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda.

Kifaa maalumu kinachofahamika kwa jina la trekta, kinatumika kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo, ikiwemo kuandaa shamba, ili kuongeza uzalishaji na kuokoa muda.

Vifaa maalumu vinavyosadia shughuli mbali mbali za kilimo, kama vile, kukata nyasi au kuandaa shamba, kwa lengo la kupunguza nguvu kazi pamoja na kuokoa muda.

Kifaa husika kinachofungwa nyuma ya trekta kwaajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo, kama vile kuandaa shamba ikiwemo kutifua udongo, ili kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kama vile chainizi ndani ya eneo kubwa kwa kutumia mashine husika zinazosaidia kupitisha maji ya virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kifaa maalum kinachotumika kwaajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo ikiwemo: kuandaa shamba, kupanda, kuvuna au kumwagilia, ili kupunguza nguvu kazi.

Kifaa maalum kikubwa kinachotumia teknolojia ya kisasa kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kuokoa muda ili kusaidia shughuli mbalimbali za shambani.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kwa kutumia vifaa husika kama vile trekta lenye nyembe la nyuma kwa lengo la kuokoa muda na kuongeza uzalisahji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula, ndani ya eneo kubwa kwa kutumia teknolojia na mbegu bora, ili kupata mavuno mengi, kwa ajili ya kuuza.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kama vile chainizi, figiri au kabeji, ndani ya eneo kubwa kwa kutumia mashine husika ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula ndani ya eneo kubwa kwa kutumia vifaa na mashine husika, kwa lengo la kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda.

Kifaa kikubwa cha kisasa kinachotumia teknolojia muhimu kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo, kama vile kuandaa shamba au kuchimba udongo ili kupunguza nguvu kazi.

Kifaa maalumu kinachotumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, kama vile kutifua udongo, au kuandaa shamba kwa lengo la kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda.

Mfumo wa ufugaji wa wanyama aina mbalimbali wanaoishi kwenye maji, kama vile samaki ndani ya chombo husika chenye maji mengi kwa lengo la chakula nyumbani, biashara au matumizi tofauti.

Mfumo wa ufugaji samaki walio wadogo wa aina mbalimbali, ndani ya chombo kikubwa cha plastiki chenye maji ndani yake; kwa ajili ya chakula nyumbani, biashara au mahitaji mengine.

Mfumo wa kisasa wa kulea samaki aina mbalimbali, ikiwemo sato, perege, au kambale kwenye chombo kikubwa cha plastiki, kwa ajili ya matumizi kama chakula nyumbani, biashara au mahitaji tofauti.

Mkusanyiko wa mazao mbalimbali ya chakula, kama vile, maharage ya njano, meusi, mekundu, mtama ,ulezi, ufuta ,ubuyu na kadhalika

Miche midogo ya miti ya aina mbalimbali kama vile mipaina ,milingoti na kadhalika ,iliyopandwa kwa kutumia vifuko vya plastiki kabla ya kuhamisha shambani.

Miche ya miti ya aina mbalimbali kama vile milingoti, mipaina, na kadhalika imepandwa ndani ya eneo dogo kwa kutumia vifuko vya plastiki, vya rangi nyeusi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kwa kiwango kikubwa kwa njia ya mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kiwango kikubwa kwa lengo la kuongeza uzalishaji kwa njia ya mabomba marefu ya plastiki yanayopitisha maji muhimu ya virutubisho yanayosaidia ukuaji wa mimea.

Kilimo cha kisasa cha mazao mbali mbali ya chakula ambayo ni ya chakula kama vile chainizi, mgiri, kabeji au mchicha kwa kutumia maji ya virutubisho yanayopita kwenye mabomba husika ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula kama vile: figiri, chainizi au kabeji. Kilichopandwa kwa kutumia vifaa husika, ikiwemo mabomba ya plastiki yanayopitisha virutubisho ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kama vile kabeji, chainizi, figiri, mchicha na kadhalika kwa kutumia mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha kisasa kwa njia ya mabomba marefu ya plastiki, yanayopitisha maji ya virutubisho, muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula ndani ya shamba kubwa linalotumia vifaa husika ikiwemo mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kwenye eneo dogo, kwa lengo la kuokoa nafasi, muda, pamoja na kuongeza uzalishaji. Kinatumia vifaa ikiwemo, mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho.

Kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kama vile nyanya, kwenye vyombo vya plastiki vinavyopitisha maji ya virutubisho kwa lengo la kuongeza uzalishaji kwa matumizi ya kibiashara.

Kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula, kwenye shamba kubwa kwa kutumia mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kinacholenga kuongeza uzalishaji wa ubora wa hali ya juu kwa njia ya mabomba ya plastiki yanayo pitisha maji ya virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula, kama vile, mboga majani, kinachopandwa kwa kutumia maji ya virutubisho kwenye vifaa husika, kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula, kama vile: chainizi, figiri, kabeji na kadhalika; kinachotumia maji ya virutubisho yanayopita kwenye mabomba ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kwa kutumia mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa mimea ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kwa njia ya maji ya virutubisho yanayopita kwenye mabomba marefu ya plastiki ili kuongeza uzalishaji.

Kilimo kikubwa cha mazao mbalimbali ya chakula kama vile kabeji, kilichopandwa na kusitawi vizuri kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha ndani yake, kwa njia ya mbegu za kisasa na teknolojia, ili kupata mavuno mengi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, kwenye shamba kubwa kinachotumia vifaa husika kama vile trekta, kusaidia shughuli za shambani kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kuokoa muda.

Zao la chakula linaloitwa vitunguu lililokuwa limepandwa shambani kwenye udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha kwa lengo la kuongeza uzalishaji kwa matumizi ikiwemo biashara.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula kwa kiwango kikubwa kwa njia ya: mbolea, mbegu na teknolojia ya kisasa; ili kuweza kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji wa nyama aina mbalimbali kama vile: vifaranga weupe na weusi; ndani ya banda kubwa kwa lengo la kuongeza uzalishaji kwa matumizi ya kibiashara.

Kilimo kikubwa cha mazao mbalimbali ya chakula kama vile nyanya, kinachotumia mbegu bora na teknolojia ya kisasa kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, kwa njia ya vifaa husika vya teknolojia, kama vile trekta, vinavyosaidia shughuli mbalimbali za shambani, kama vile kukata nyasi, au kutifua udongo, kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa ufugaji wa wanyama aina mbalimbali, kama vile vifaranga wadogo wa kisasa au kienyeji, ndani ya banda kubwa kwa lengo la kuongeza uzalishaji kwa matumizi ya kibiashara.

Mfumo wa ufugaji wa wanyama aina mbalimbali, kwenye eneo kubwa la banda kama vile nguruwe, ng'ombe, mbuzi na kadhalika, ili kuongeza uzalishaji kwa matumizi ya kibiashara.

Mfumo wa ufugaji wanyama aina mbali mbali kwenye eneo kubwa kama vile ng'ombe wa kisasa na kienyeji kwa njia ya teknolojia inayosaidia kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula, kama vile: kabeji, chainizi, spinachi na mchicha; kwa kutumia teknolojia na mbegu bora, ili kupata mavuno mengi.

Kilimo kikubwa cha kisasa ndani ya eneo husika, kinacholenga kuongeza uzalishaji kwa njia ya teknolojia na mbegu bora kwa matumizi ya kibiashara.

Mfumo wa ufugaji wa nyama aina mbalimbali, kama vile kuku wa kisasa, kwa kutumia tekinolojia na mbinu bora, ili kuongeza uzalishaji kwaajili ya kupata faida unapouza.

Mfumo wa ufugaji wa wanyama wengi kama vile: ng'ombe wa kisasa na kienyeji, ndani ya banda kubwa kwa njia ya teknolojia inayosaidia kuongeza uzalishaji wa matumizi ya kibiashara.

Mfumo wa kilimo kwa lengo la uzalishaji mazao kwa kiwango kikubwa kwa kutumia: mashine, mbegu, na tekinolojia ya kisasa pamoja na mbolea husika; ili kuongeza mavuno.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha zao la matunda linaloitwa mananasi, kilichopandwa kwenye mazingira ya udongo wa rutuba na maji yakutosha ili kupata mavuno mengi kwa matumizi ya kibiashara.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula au biashara kwa kiwango kikubwa kwa kutumia mashine, mbolea, na teknolojia husika ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa kilimo kikubwa cha mazao mbalimbali ya chakula, kama vile nyanya kinacholenga kuongeza uzalishaji wa mavuno kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Mfumo wa umwagiliaji shambani kwenye eneo lililopandwa mazao mbalimbali ya chakula, kama vile mahindi na maharage, kwa lengo la kupunguza nguvu kazi, na kuokoa muda.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji shambani kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kuokoa muda kwa kutumia vifaa maalumu kama vile mabomba membamba ya plastiki yanayopitisha maji.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji shambani unaolenga kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda kwa kutumia maomba marefu ya plastiki yaliyo membamba yanayopitisha maji kiurahisi.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwenye shamba la mazao mbalimbali ya chakula, kama vile maharage yaliyo pandwa kwa matuta ya mistari iliyo nyooka ili kuongeza uzalishaji na kuokoa muda.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji shambani kwa njia ya mabomba marefu ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho ili kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwenye shamba liliopandwa mazao mbalimbali ya chakula kwa njia ya matuta ya mistari iliyonyooka ili kupitisha maji kiurahisi.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwenye eneo la shamba lililopandwa mazao mbalimbali ya chakula kwa njia ya mistari ya matuta iliyonyooka kwa lengo la kuongeza uzalishaji au kuokoa muda.

Mandhari kubwa, nzuri, inayovutia; ina mwinuko wa kiasi, milima mirefu inayoonekana kwa mbali na kuzingirwa na uoto asili aina tofauti.

Mandhari kubwa ina hali ya hewa ya ubaridi wa wastani, mwinuko kiasi, milima mirefu pamoja na uoto asili wa aina tofauti; kama vile: miti ya vivuli na majani mafupi.

Mandhari nzuri ya mwinuko wa kiasi, milima mirefu inayoonekana kwa mbali na kuzingirwa na uoto asili aina tofauti, ikiwemo; miti ya vivuli na majani mafupi.

Mandhari kubwa inayoonekana vizuri ina hali ya hewa ya ubaridi wa wastani, milima mirefu, uoto asili aina tofauti pamoja na wanyama, kama vile; pundamilia na twiga.

Mandhari kubwa, nzuri na tulivu; ina mto wa maji wa kina kirefu, milima inayoonekana kwa mbali, uoto wa asili aina tofauti, pamoja na makazi machache ya watu.

Mandhari kubwa nzuri ya kitalii, ina mto mrefu pamoja na milima inayoonekana kwa mbali, uoto wa asili aina tofauti ikiwemo miti ya vivuli.

Mandhari kubwa ya muinoko wa kiasi, ina milima mirefu inayoonekana kwa mbali na kuzingirwa na uoto asili aina tofauti ikiwemo miti ya vivuli.

Mandhari kubwa ya kitalii ina hali ya hewa ya ukame, wanyama waliokaa kwa makundi, pamoja na uoto asili aina tofauti kama vile majani mafupi na miti ya vivuli.

Mandhari kubwa nzuri inayovutia. Ina milima mirefu inayoonekana kwa mbali, mto wa maji pamoja na uoto wa asili wa aina tofauti kama vile majani mafupi.

Mandhari kubwa, nzuri ya baharini ina uoto wa asili aina tofauti, kama vile miti ya vivuli na majani mafupi, pamoja na milima mirefu inayoonekana kwa mbali.

Mandhari kubwa ya muonekano mzuri, ina hali ya hewa ya ubaridi wa kiasi, muinuko pamoja na milima mirefu, barabara ya lami na uoto wa asili aina tofauti.

Mandhari kubwa nzuri ya kitalii ina mwinuko wa kiasi, milima mirefu inayoonekana kwa mbali na kuzingirwa na uoto asili aina tofauti, kama vile ; miti ya vivuli.

Mandhari nzuri ya mwinuko wa kiasi, hali ya hewa ya ubaridi, milima mirefu inayoonekana kwa mbali na kuzingirwa na baridi pamoja na uoto asili aina tofauti.

Mandhari kubwa, nzuri ya kitalii inamuinuko wa kiasi, milima inayoonekana kwa mbali, uwoto wa asili aina tofauti kama vile miti ya vivuli na majani mafupi.

Mandhari kubwa ya muonekano mzuri ina hali ya ukame, uoto asili aina mbalimbali kama vile majani mafupi na miti ya vivuli, pamoja na milima mirefu.

Mandhari kubwa ina hali ya hewa ya ubaridi muinuko wa kiasi pamoja na milima mirefu inayoonekana kwa mbali na kuzingirwa na uwoto wa asili aina tofauti.

Mandhari kubwa, nzuri, iliyo na mwinuko wa kiasi, milima mirefu inayoonekana kwa mbali, makazi machache ya watu pamoja na uoto asili aina mbalimbali.

Mandhari kubwa, nzuri ya mwinuko, ina milima mirefu inayoonekana kwa mbali, joto la wastani, uoto wa asili aina tofauti kama vile miti ya vivuli.

Mandhari kubwa ya muonekano mzuri ina hali ya hewa ya ubaridi, milima mirefu na uoto wa asili aina mbalimbali, kama vile: majani mafupi na miti ya vivuli.

Mandhari kubwa nzuri ya kitalii, ina wanyama wanaoishi porini, milima mirefu inayoonekana kwa mbali pamoja na uoto asili aina tofauti, kama vile miti ya vivuli.

Mandhari kubwa nzuri ina hali ya hewa ya ubaridi, milima mirefu iliyozingirwa na barafu pamoja na uoto wa asili aina tofauti kama vile majani mafupi.

Mandhari kubwa ina milima mirefu inayoonekana kwa mbali, hali ya hewa ya ubaridi wa wastani, uoto wa asili aina tofauti kama vile majani mafupi.

Mfumo wa kisasa wa ufugaji nyuki wadogo pamoja na wakubwa, kwa kutumia mizinga iliyotengenezwa kwa mbao imara, kama vile milingoti au mipaina inayotunza asali kwa ajili ya biashara.

Mifugo ya aina mbalimbali kama vile mbuzi wadogo wapo ndani ya banda kubwa linalotumika kwa shughuli za kuwalishia na kuwanyoshea maji kwa lengo la kibiashara au chakula nyumbani.

Aina ya ufugaji ya wanyama mbalimbali, kama vile kuku wa kisasa na kienyeji kwenye eneo kubwa kwa lengo la kuongeza uzalishaji kwa mtumizi mbalimbali ikiwemo chakula .

Mfumo wa kisasa wa ufugaji wa nyama aina mbalimbali, kama vile: bata na kuku wa kienyeji, kwa kuwafungulia nyumbani, waweze kula virutubisho vinavyopatikana kwenye majani.

Mfumo wa ufugaji wa wanyama aina mbalimbali kama vile kuku wa kisasa na kienyeji, kwa kutumia teknolojia husika ndani ya banda dogo ili kuongeza uzalishaji.

Mbegu ya zao la chakula inayolimwa kwenye mazingira ya udongo wa rutuba na maji ya kutosha kwa ajili ya kuzalisha mavuno ya ubora wa hali ya juu ya kupandalwa msimu ujao.

Miche ya mazao mbalimbali ya chakula, kama vile: chainizi, kabeji, figiri au mchicha, yanayolimwa kwenye udongo wa rutuba, ili kupata mbegu zilizo na ubora kwa kupandwa msimu ujao.

Mbegu ya mazao mbalimbali ya chakula yanayo limwa kwenye mazingira ya udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, ili kupata mavuno mengi yenye ubora wa juu ya kupandwa msimu ujao.

Mkusanyiko wa mbegu mbalimbali ya mazao ya chakula kama vile bamia, njegere, kabeji na mchicha yanayolimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba ili kupata mavuno mengi ya kupandwa msimu ujao.

kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula kwenye shamba la udongo wa rutuba na mbolea nyingi na maji ya kutosha ,kwa lengo la kupata mbegu za ubora wa juu wa kupandwa msimu ujao.

Mbegu ya mazao mblimbali ya chakula kama vile maharage mekundu, meusi, na ya njano yanayo limwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, kwa lengo la kupata mavuno ya ubora wa juu ya kupandwa msimu ujao.

Mfumo wa kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula, kama vile mchicha au chainizi na kabeji, kwenye udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, kwa lengo la kuzalisha mbegu za ubora wa juu.

Mazao mbalimbali ya chakula yaliyolimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji mengi yakutosha, ili kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu za kupandwa msimu ujao.

Kilimo cha miche ya mazao mbalimbali ya chakula kama vile chainizi na kabeji, kwenye vyombo vidogo vya plastiki kwa kutumia udongo wa rutuba ili kupata mbegu za ubora za kupandwa msimu ujao.

Mbegu ya mazao mbalimbali ya chakula, yanayolimwa kwenye mazingira ya udongo wa rutuba na maji ya kutosha ili kupata mavuno ya ubora wa juu kwa ajili ya kupandwa msimu ujao.

Miche ya mazao mbalimbali ya chakula kama vile chainizi au kabeji kilicholimwa kwenye udongo wa rutuba na maji mengi yakutosha, ili kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu za kupandwa msimu ujao.

Mbegu mbalimbali ya mazao ya chakula kama vile brokoli, yanayolimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na mbolea nyingi ya kutosha na maji, ili kupata mavuno ya ubora wa hali ya juu ya kupamba vizuri ujao.

Mazao mbalimbali yaliyolimwa kwenye eneo la udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha kwa mfumo wa matuta ya mistari iliyonyooka, ili kupata mbegu bora kwa ajili ya kupanda msimu ujao.

Mbegu ya mazao mbalimbali ya chakula yanayolimwa kwenye mazingira ya udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili kuweza kupata mavuno mengi ya ubora wa juu ya kupandwa msimu ujao.

Mazao mbalimbali ya chakula, kama vile figiri, kabeji na mchicha. Kilicholimwa kwenye udongo wa rutuba, na maji mengi ya kutosha kwa lengo la kuzalisha mbegu za ubora wa hali ya juu, za kupandwa msimu ujao.

Mbegu maalumu ya zao la chakula, inayolimwa kwenye mazingira ya udongo wa rutuba na maji ya kutosha ,ili kupata mavuno ya ubora wa hali ya juu kwaajili ya kupandwa msimu ujao.

Kilimo kikubwa cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula, kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha, kwa lengo la kupata mbegu za ubora wa hali ya juu, za kupandwa msimu unaofuata.

Mbegu ya tunda la papai inayolimwa kwenye udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha kwa lengo la kupata mavuno ya ubora wa hali ya juu ya kupandwa msimu unaofuata.

Miche ya mazao mbalimbali ya chakula, yaliyolimwa kwenye eneo la udongo wa rutuba na maji ya kutosha ndani yake, kwa ajili ya kuzalisha mbegu bora, za kupandwa msimu unaofuata.

Mbegu ya zao la chakula, inayolimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, kwa lengo la kupata mavuno ya ubora ya kupandwa msimu unaofuata.

Mbegu za mazao mbalimbali ya chakula kama vile maharage yanayolimwa kwenye shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha, ili kuweza kupata mavuno mengi ya ubora ya kupandwa msimu unaofuata .

Mbegu za mazao mbalimbali ya chakula yanayolimwa kwenye udongo wa rutuba na maji mengi ya kutosha kwa lengo la kupata mavuno mengi yaliyo na ubora wa hali ya juu ya kupandwa msimu unaofuata.

Kituo maalum kinachojishughulisha na kuchunguza, kutibu, kutoa ushauri juu ya lishe bora na afya ya mifugo mabalimbali kama vile nguruwe, mbwa, paka, mbuzi, ng'ombe na kadhalika.

Mifugo ya aina mbalimbali kama vile; mbwa, wapo kwenye kituo kidogo kinachojihusisha na kuchunguza, kutibu, kuzuia magonjwa na kutoa ushauri juu ya lishe bora ya wanyama.

Banda dogo lililotengenezwa na kituo kinachojihusisha na kuchunguza, kutibu, kuzuia magonjwa, kutoa ushauri juu ya lishe bora, na uzazi, na njia salama za ufugaji wa wanyama aina mbalimbali.

Kituo maalumu kinachojihusisha na kuchunguza, kutibu, kuzuia magonjwa, kutoa ushauri juu ya lishe bora, na uzazi wa mifugo mbalimbali, kama vile mbwa.

Mbwa yupo kwenye kibanda kidogo kilichotengenezwa na kituo kinachojihusisha na kuchunguza, kutibu, kuzuia magonjwa, kutoa ushauri juu ya lishe, na ufugaji wa wanyama mbalimbali kama vile ng'ombe.

Watu wapo kwenye kituo kidogo kinachojihusisha na kutoa ushauri juu ya lishe bora, uzazi na njia salama za ufugaji wa nyama kama, vile mbwa.

Mabanda maalumu madogo, yaliyotengenezwa na kituo husika kinachojihusisha na kuchunguza, kutibu, kuzuia magonjwa, kutoa ushauri juu ya lishe bora, pamoja na njia salama za ufugaji wa nyama.

Kituo maalumu kinachojikita na kutoa ushauri juu ya lishe bora, uzazi, na njia salama za ufugaji wanyama aina mbalimbali kama vile mbwa, ng'ombe, na kadhalika.

Banda dogo lililotengenezwa na kituo maalum cha kuzuia magonjwa, kutoa ushauri juu ya lishe bora, uzazi na njia salama za ufugaji wa nyama aina tofauti .

Kituo kidogo kinachojihusisha na: kuchunguza, kutibu, kuzuia magonjwa, kutoa ushauri juu ya lishe ya mifugo mbalimbali kama vile mbwa.

Kampuni husika inayojishughulisha na kuchunguza, kutoa ushauri, uzazi na njia salama za ufugaji wanyama aina tofauti, ikiwemo: mbwa, paka, ng'ombe, kuku na kadhalika.

Kampuni inayojishughulisha na kuchunguza, kutibu, kuzuia magonjwa, kutoa ushauri juu ya lishe bora na uzazi ikiwemo mbwa na paka.

Banda dogo lililotengenezwa na kituo kinachojihusisha na kutibu magonjwa, kutoa ushauri juu ya lishe bora, uzazi na njia salama za ufugaji wa wanyama ikiwemo mbwa.